Mgonjwa aliyeketi chini kwenye kiti. Upande wake wa kulia kunaye daktari aliye na sindano mkononi. Anataka kumdunga mabega kwa ajili ya kumpa chanjo dhidi ya ugonjwa wowote unaoweza kumpata. Nyuma yao kuna nesi pia aliyesimama akiwatazama.